Wamama watano waliovalia vitenge, wanashughulika katika upishi. Wawili wao wameshikilia sinia iliyo na vichujio tano. Tatu kati ya hizi vichujio vina rangi ya kijani kibichi, na vile vingine viwili, samawati.

Ng'ombe ambaye amesimama, anakamuliwa ndani ya baketi na mtu. Ambaye amekunyati chini. Mtu huyu amevalia kofia, shati, longi na gambuti.

Kuna watu ambao wanatembea, wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama. Pale ambao wameketi wameketi juu ya gunia. Na kando yao kuna ndizi nyingi na majani ya ndizi.

Mwanamke aliyevalia nguo za kujikinga ya rangi ya buluu ya giza na kubeba kibuyu ya rangi ya samawati na manjano mgongoni, A ananyunyizia ng'ombe dawa.

Kwenye zizi la ng'ombe kuna ng'ombe moja ambaye anakula. Kando ya zizi hili kuna sepeto na vibuyu viwili,. Moja ikiwa ya rangi ya manjano lile lingine likiwa nyeupe.

Ng'ombe huyu, ambaye pembe lake moja linaangalia juu, lile lingine likingalia chini. Amesimama katika udongo wa mchanga. Anakamuliwa ndani ya ndoo ya rangi ya buluu.

Mwanaume ambaye amevalia shati ya rangi ya nyeupe, longi ya rangi ya kijivu pamoja na gambuti nyeupe anaonekana kusimama kando ya ngombe iliyo na rangi ya nyeupe na nyeusi.

Ndizi zingine zimechongwa zingine zikiwa bado, moja kati ya zile ambazo zimechongwa imebebwa na mkono, ndizi ambazo hazijachongwa ziko pamoja na maganda.

Kuna ndizi mingi. Kuna zile ambazo zina rangi ya manjano, zingine zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Zingine zimewekwa chini, zingine zikiwa zimepakiwa kwenye trai.

Shamba hili lina migomba kadhaa, kando yake kuna mkulima anayekagua moja kati ya zile migomba. Kule nyuma kunaonekana mti na nyumba.

Mwanamke aliyevalia kofia nyekundu, nguo nyeusi na kanda mbili anasuzuwaa maziwa kwa jagi isiyo na rangi kutoka kwa ng'ombe aliya na rangi ya udhurungi na nyeupe.

Zizi ambalo limejengwa na mabati, chuma na mbao lina ng'ombe wengi. Ng'ombe hawa wanakula nyasi. Pale katikati kuna mlango iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mwanasayansi aliyevalia gamubuti nyeupe, anazungumza na watu watatu, waliosimama mbele yake. Kando yao, kuna bango zilizochorwa picha na mandishi mbalimbali.

Watu wawili ambao wamevalia kabuti nyeupe, barakoa na mtandao wa kichwa wameibeba mitungi ambayo ina maziwa wanamwanya maziwa kwa kupitisha kwa kichinjio kwanza.

Duka hili ambalo limepakwa rangi ya kijani kibichi kwenye mlango wake na kuchorwa ngombe ukutani. lina vyombo vingi vya maziwa mbele yake.

Mmoja kati ya wale ng'ombe, anakamuliwa ndani ya pakiti iliyochanganyikiwa rangi na mama aliyeketi kwenye miguu. Mama huyu, amevalia shati na sketi.

Mama ambaye ameketi kwa mawe anatabasamu na kukata maganda ya ndizi iliyo mbivu ameziweka pamoja na kutupa maganda chini. Nyuma yake ni migomba.

Kuna nyumba iliyojengwa na matope. Watu tano wanaonekana kuwa karibu na nyumba hii. Wawili wamesimama, wengine wawili wakiwa wameketi na mmoja ameinama. Mbele yao kuna bakuli sita zilizomwagwa maziwa.

Kwenye pikipiki, ni mitungi miwili ya maziwa. Kando ya pikipiki hii, ni watu wawili. Mmoja kati yao anaandika, mwenzake akimwaga maziwa ndani ya moja kati ya zile mitungi.

Gari hii iliyo na rangi ya machungwa imepakiwa mitungi mingi. Nyuma yake kuna dereva ambaye amevalia helmeti. Anatumia mtungi iliyo na rangi ya kijani kibichi, kumwaga maziwa katika moja ya mitungi zile.

Kuna miche kadhaa, miche hizi ambazo zina rangi ya kijani kibichi na kuwa na machani mapana ziko kwenye mfuko wa plastiki iliyo na rangi ya giza.

Kuna watu sita na mitungi kadhaa za maziwa. Kati yao Kuna wawili ambao wamevalia kofia nyekundu na ovaroli ya buluu ya giza, ambao wanamwaga maziwa.

Wauzaji maziwa wanawakama ng'ombe. Moja wao akiwa amevalia shati nyekundu na long'i ya rangi ya bluu ya giza, yule mwingine akiwa amevalia nguo za kujikinga ya rangi ya bluu.

Mkama ambaye amevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi pamoja na gambuti nyeusi kwenye miguu anaonekana kumkamua ngombe aliye na rangi ya hudhurungi na nyeupe. Ngombe huyu anaonekana kufungwa mguuni na kuwa na tegi kwenye masikio.

Kuna mgomba, ndizi zilizovuniwa na jani la ndizi. Kuna pia watu watatu amabao wanashughulikia zile ndizi zilizovuniwa. Kati yao, ni mwanamke aliyevalia ovaroli ya hudhurungi.

Shamba hili ni la mahindi. Kuna mzee aliyevalia kofia, ambaye amesimama katikati ya mahindi. Mzee huyu amebeba mahindi kwa mkono wake wa kulia.

Mimea ya mahindi imekauka. Kuna zile ambazo zina mahindi na zingine zikiwa zimetolewa. Kule nyuma mnaonekana miti mikubwa mikubwa. Chini ni nyasi.

Lori ina mitungi mingi ya maziwa. Watu wawili ambao wako ndani ya lori wanashughulika katika kuzishusha. Mtu wa tatu aliyevalia kabuti nyeupe anabadilisha zile maziwa kwanza Kwa kusichucha.

Mwanaume aliyevalia suruali ya bluu, shati nyeusi na Kofia anamwaga maziwa kutoka Kwenye kibuyu iliyo na rangi ya kijani kibichi. Kando yake ni mama aliyeinama na kushikilia moja Kati ya ile chombo inayomwagiwa maziwa.

Kuna watu sita. Watatu wanaonekana kuzungumza, mmoja akiwa anapiga picha na wale wengine wawili wakishugulika na maziwa. Kando yao kuna Bucket ya chuma.